Waganga ambao ni wataalamu wa kutibu magonjwa ya kinywa na meno, wakiwa wamevalia mavazi maalumu; huku wakiendelea kumtibu mgonjwa aliyelala katika kitanda.

Mganga ambaye ni mtaalamu wa kutibu magonjwa ya kinywa na meno, akiwa amevalia mavazi maalumu huku akimhudumia mgonjwa aliyelala katika kitanda ndani ya chumba cha hospitali.

Mganga ambaye ni mtaalamu wa kutibu magonjwa ya kinywa na meno, akiwa ameshikilia mdoli unaoonyesha meno pamoja na mwanafunzi, huku akitoa maelekezo ya namna ya kutunza vyema kinywa na nyuma yake kuna watu wanaomfatilia.

Muuguzi, akiwa katika chumba kilichowekwa vifaa tiba, ambavyo ni vitanda pamoja na vipimo vya aina mbalimbali, huku akiendelea kuvipangilia vizuri ndani ya hospitali.

Mganga ambaye ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa binadamu, akiwa amesimama huku amevalia vazi maalumu, ndani ya chumba katika eneo la hospitali.

Waganga pamoja na wauguzi mbalimbali, wakiwa wameketi na wengine wamesimama, katika pozi la furaha, huku wakipigwa picha, na mbele yao kuna meza nzuri iliyonakishiwa ndani ya eneo la hospitali.

Waganga ambao ni wataalamu wa kuchunguza magonjwa mbalimbali kwa binadamu, wakiwa ndani ya chumba kilichofungwa mashine, zinazotumika kutafiti magonjwa ya aina tofautitofauti kwa binadamu.

Dawa za vidonge zenye rangi ya kijani ambazo zime tengenezwa kwa miti shamba huku ziki saidia kutibu magonjwa mbalimbali kwa binadamu.